Watu wengi wanapita kwa usalama juu ya daraja lenye nguzo imara zilizopangwa kando yake. Hii huongeza maisha ya daraja na kupunguza athari ya uharibifu.

Mto mkubwa unaopita kalibu na mitambo ya umeme na nguzo zenye nyaya nyingi zilizowekwa kwa usalama hii inahakikisha usambazaji wa umeme endelevu kwa maeneo mbalimbali.

Nguzo mbili ndefu za umeme zimesimama imara zikiwa zimebeba nyaya nene na vifaa mbalimbali vya umeme ,ikiashiria jitihada za kusambaza nishati hii muhimu kwa jamii .

Bwawa kubwa limezingirwa na mitambo ya kisasa ya kuzalisha umeme. Mitambo hiyo inafanyakazi ya kubadilisha nguvu ya maji kuwa nishati ya umeme, na hivyo kusaidia na kupunguza utengemezi wa mafuta na kuimarisha upatikanaji wa umeme kwa matumizi ya nyumbani na viwandani.

Mnara wa umeme umejengewa ndani ya uzio mkubwa, unahakikisha usalama wa vifaa vya umeme na hivyo uzio mkubwa huzuia watu wasioidhinisha kuingia na hivyo kuzuia ajali na uharibifu wa mtambo wa umeme.

Mnara mkubwa wa mawasiliano upo ndani ya uzio uliolindwa vizuri. Ulinzi huu husaidia kulinda miundo mbinu muhimu ya mawasiliano na umeme dhidi ya uharibifu au wizi.

Mitambo mingi na minara imewekwa kwa umakini ndani ya eneo linalozunguka na uzio imara, hii inasaidia kulinda vifaa vya umeme na kuhakikisha usalama wa miundombinu.

Nguzo za umeme zimesimama imara, kalibu na majengo ya taasisi zikionesha huduma endelevu ya usambazaji wa nishati ya umeme, hii huchochea maendeleo ya jamii na kiuchumi na kuwezesha matumizi ya vifaa vya kisasa.

Nguzo za umeme zenye waya wa msongo mkubwa zilizowekwa kwa ustadi mkubwa, zinasaidia kuimarisha upatikanaji wa nishati kwa watumiaji na kuchochea maendeleo ya kijamii na kiuchumi.

Nguzo imesimama imara huku alama ya hatari ikibandikwa kwa uwazi. Hii inaangazia usalama na tahadhari katika huduma za umeme dhidi ya ajali.

Mitambo mingi imepangwa kwa mpangilio maalum huku mingine ikitoa moshi mwembanba angani, hii inaongeza mchakato wa sekta ya umeme katika kuhakikisha upatikanaji wa nishati ya uhakika kwa matumizi ya kila siku.

Nguzo moja imesimama kwa imara huku ikibebea nyaya nyingi za umeme kwa mpangilio mzuri, hii inaangazia umuhimu wa nguzo zenye nguvu katika kuhakikisha umeme unapatikana bila matatizo.

Mitambo maalumu iliyobeba nyaya za umeme, imewekwa ndani ya uzio kwa usalama, ili kusaidia kusambaza nishati kwa uhakika, na kulinda maisha ya watu dhidi ya ajali za umeme.

Mwanamke mlemavu anapita kwa makini katika mstari wa pundamilia, ili kuepuka hatari barabarani. Hii husaidia kupunguza ajali na kuleta usalama barabarani.

Alama ya barabara inaonesha picha inayotangazia uwepo wa ujenzi karibu na eneo hilo. Hii husaidia madereva kuwa makini na kuzuia ajali.

Magari mengi yanakatiza katika barabara ya lami huku watu wakipita kwa makini kando yake. Hii husaidia kuhakikisha usalama wa watumiaji wa barabara.

Taa na alama za barabarani zimewekwa katika makutano ya barabara ili kudhibiti magari, hii hupunguza ajali na kuhakikisha usalama wa watumiaji wa barabara hii.

Katika barabara ya lami yenye alama na mabango magari yanakatiza kwa mpangilio huku majengo makubwa yakitawala mandhari. Hii inasisitiza matumizi ya alama za barabarani na ishara za usafiri ambazo ni muhimu kwa usalama na mpangilio wa miji.

Kundi la watu linavuka kwenye alama ya pundamilia huku taa za trafiki zikidhibiti mwendo wa magari. Hii inaangazia uhusiano kati ya alama za barabarani na usalama wa watumiaji wa barabara hiyo.

Wateja wamesimama kwa utaratibu, wakiwa na pikipiki zao wakisubiria kuchaji betri zao. Hii huongeza usalama wa vifaa na kuhakikisha huduma bora kwa wateja.

Kifaa maalumu cha ujenzi wa barabara kipo kazini huku mtu aliyevalia vifaa vya usalama akikiongoza kwa uangalifu, katika eneo la kazi hii uchangia katika ujenzi wa miundo mbinu bora ya usafiri.

Gari la kampuni ya "UBER",limeegeshwa tayari kwa ajili ya huduma ya usafiri wa mtandaoni huwapa wateja urahisi wa kusafiri kutoka eneo moja hadi jingine kwa haraka.

Watu wanatengeneza barabara huku wakimwagilia zaidi kwa umakini, hii hatua huleta uimara wa barabara na kuhakikisha inadumu kwa muda mrefu.

Mwanaume amesimama pembeni ya pikipiki akiwa katika eneo la kusafiria. Hii huangazia maandalizi ya usafiri na matumizi ya pikipiki kama chombo cha usafiri wa haraka.

Watu wengi wakirandaranda pamoja na gari kubwa linaloshusha taka katika eneo la kutupia taka, usimamizi wa taka husaidia kulinda uchafuzi wa mazingira na kulinda afya za wakazi wa eneo husika.

Mtaro mkubwa umechimbwa kwa makini, ili kusafirisha majitaka kutoka katika eneo la makazi. Hii huzaidia kuzuia mmomonyoko wa ardhi na kuondoa taka kwa ufanisi mkubwa.

Mwanamke anafagia kwa bidii katika mtaa huku watu wakipita kando yake kwa utulivu, shughuli hii inasaidia kudumisha usafi wa mtaa na kuzuia magonjwa mbalimbali.

Mabomba makubwa yaliyochakaa yamewekwa pamoja katika eneo maalumu la usimamizi wa taka, hii husaidia kuzuia mabomba haya kutupwa ovyo na hivyo kulinda mazingira dhidi ya uchafuzi.

Uchafu mwingi unakusanywa na wafanyakazi waliyovalia sare rasmi kisha kuwekwa kwenye gari kubwa la kuzoa taka. Usimamizi huu mzuri wa taka unalinda afya ya jamii na kuboresha mandhari ya maeneo ya makazi.

Watu wanafagia nje ya jengo kwa kutumia vifaa maalumu vya usafi, hii inaboresha muonekano wa mazingira na kupunguza hatari ya magonjwa katika jamii.

Vyoo viwili vya muda vya plastiki vimewekwa kwenye eneo lenye nyasi nyingi, kila kimoja kikiwa na alama ya jinsia, kwa ajili ya matumizi ya watu tofauti, hivyo husaidia kudhibiti usafi wa mazingira na kuzuia uchafuzi wa maeneo ya wazi.

Matakataka mengi yamekusanywa kwa pamoja nje kwa usafi na mpangilio hii hupunguza hatari za magonjwa, kupunguza moshi na harufu mbaya na kuchangia utunzaji bora wa mazingira.

Matope na uchafu mwingi yamejaa katika mtaro unaochangia tatizo la usafi wa mazingira, hali hii inasisitiza umuhimu wa usimamizi bora wa taka ili kuzuia magonjwa na mmomonyoko wa udongo

Vyombo vingi vipya vya kutupia taka vimewekwa kwa mpangilio mzuri katika zahanati hiyo. Hii inasaidia kudumisha usafi na kuzuia maambukizi katika maeneo ya afya.

Taka nyingi zimekusanywa kwa makini katika magunia makubwa kwenye eneo la usimamizi wa taka ,hii inasaidia kudumisha usafi nakuzuia uchafuzi wa mazingira katika jamii.

Wafanyakazi waliovalia sare rasmi wanakusanya uchafu kwa uangalifu nje ya makazi na kuupeleka kwenye gari kubwa la taka; hii husaidia kudumisha usafi wa mazingira na kuzuia magonjwa yanayotokana na uchafu.

Watu wengi wanashusha taka kwa utaratibu kutoka kwenye magari makubwa, ili kuhakikisha taka zinahifadhiwa vizuri hii huongeza usimamizi mzuri wa taka na kupunguza uchafuzi wa mazingira.

Vyombo vya kuhifadhi taka vimewekwa nje kwa mpangilio mzuri ilikudumisha usafi wa mazingira, hii husaidia kuzuia kuenea kwa uchafu na kuimarisha afya kwa jamii.

Machupa mengi yaliyotumika yamekusanywa pamoja tayari kwa uchakataji. Hii husaidia kupunguza taka ngumu na kulinda mazingira katika jamii.

Mwanaume anayekusanya taka kwa pamoja katika eneo maalumu la uchakataji, hii husaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira na kuimarisha afya ya jamii.

Wafanyakazi wa usafi wanakusanya taka kwenye magunia na kuyaweka kwa mpangilio ndani ya gari dogo maalumu, hii huzuia magonjwa yanayotokana na taka na kuweka mazingira safi kwa jamii.

Watu wanakusanya vifaa vya umeme vilivyotupwa na kuweka utaratibu ndani ya magunia kwa ajili ya usafirishaji, hii husadia kupunguza uchafuzi wa mazingira na kulinda afya ya jamii dhidi ya athari za sumu zinazotokana na taka za umeme.

Wafanyakazi wengi wanashirikiana ndani ya mtaro wakifunga bomba kubwa la maji ardhini. Hii hurahisisha upatikanaji wa maji safi kwa jamii na kuongeza maendeleo ya kijamii na kiuchumi.

Kifaa cha kutunzia maji kimeegeshwa kwa imara ndani ya uzio, ikiusishwa na mabomba yanayotiririsha maji, mfumo huu huakikisha usambazaji bora wa ufanisi na kuzuia upotevu wa rasilimali muhimu.

Mabomba yamepangwa kwa uangalifu kuhakikisha usambazaji mzuri wa maji katika eneo hilo, hii huongeza ufanisi wa huduma za maji na kupunguza uvujaji .

Mfumo wa bomba mkubwa umejengwa kwa ubora ili kusambaza maji safi kwa maeneo mengi, ujenzi huu huongeza upatikanaji wa maji safi na kuboresha huduma kwa wakazi.